Hiki ni kituo cha kusambazia umeme wakati wa jioni au alfajiri. Muundo wa chuma unaonekana ni sehemu ya miundombinu ya kusambaza umeme wa msongo mkubwa. Sehemu ya mbele kuna jengo jeupe linaloweza kuwa ofisi au kituo cha udhibiti. Mandhari ya nyuma inaonyesha mbuga au mashambani huku taa za mbali zikionyesha uwepo wa makazi ya watu.

Huu ni mnara wa kusafirisha umeme wa msongo mkubwa unaopita kwenye eneo la kilimo lenye mashamba madogomadogo. Minara hii imejengwa kwa chuma na imeunganishwa na nyaya nyingi za umeme, zikisambaza umeme kwa umbali mrefu. Mazingira yanazungukwa na kijani kibichi, yakionyesha kuwa eneo hilo linatumika kwa kilimo.

Huu ni mnara mkubwa wa kusafirisha umeme kwa msongo wa juu. Ukisimama katika mazingira ya kijani kibichi na milima kwa umbali. Mnara huu wa chuma unatumika kusafirisha umeme kutoka vituo vya uzalishaji hadi maeneo ya matumizi kupitia nyayo nene zilizosimamishwa juu yake. Mandhari inaonekana ni vijijini au maeneo ya mbali.

Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme joto ardhi. Inaonekana kiko katika eneo la milima yenye vegetations ya wastani. Kuna majengo kadhaa ya viwandani yenye mapaa ya kijani, mashine za baridi zenye kutoa mvuke na miundo mbinu ya mabomba mengi ya kusafisha mvuke au maji ya moto. Pia kuna eneo la kituo cha kusambaza umeme, kilicho karibu pamoja na njia kuu za umeme zenye minara mikubwa ya kusafirisha umeme kwa umbali.

Daraja la zege lenye uzio wa rangi ya buluu likiwa juu ya bwawa kubwa la maji linaonekana. Upande wa kulia na kushoto kuna majengo ya kiteknolojia pamoja na miundo mbinu ya mashine, chini ya anga yenye mawingu mazito

Hiki ni kituo cha usambazaji umeme. Kituo hiki kina transfoma kubwa, nyaya nyingi za umeme za voltage ya juu na nguzo za chuma zilizounganishwa kwa njia ya kitaluma. Vifaa hivi hutumika kupitia umeme wa voltage ya juu kutoka kwenye vyanzo vya uzalishaji kama vile mabwawa au mitambo ya nguvu ya kupunguza kwa voltage inayotumika majumbani, viwandani au biashara.

Hiki ni kituo cha uzalishaji umeme kwa kutumia nishati ya joto kutoka ardhini. Kituo hiki kiko katika eneo la kichaka au pori lenye miti na milima ya mbali inayoonekana kwa nyuma. Kuna mitambo mingi inayotoa mvuke mweupe angani, ishara ya shughuli za kuzalisha umeme. Mabomba na majengo ya kiteknolojia yanaonekana yakisambaza na kushughulikia nishati hiyo.

Hiki ni kikundi cha watu waliovaa mavazi ya usalama wakitembelea kituo cha kusambaza umeme, mhandisi mmoja anaonekana akielekeza kidole kuelekea eneo la transfoma na miundo mbinu ya umeme. Miundo mbinu mingi ya waya na nguzo za umeme inaonekana kwenye mandhari. Vazi la mmoja wa wahudumu lina nembo ya Kenye Power na ujumbe wa usalama.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme cha Isinya ambacho ni sehemu ya mradi wa usafirishaji wa umeme kati ya Mombasa na Nairobi. Kituo hiki kimejengwa kwa miundo mbinu ya kisasa yenye minara ya chuma, nyaya nyingi za nguvu na vifaa vya kugeuza na kudhibiti umeme. Bango lililoko mbele linaonyesha kuwa mradi huu ni sehemu ya mpango wa maendeleo ya Kenya.

Watu wakivuta mkokoteni mzito uliobeba mzigo mkubwa juu ya reli wanaonekana, mtu mmoja amevaa fulana ya rangi ya machungwa, huku mwingine akisukuma au kuvuta kutoka pande tofauti. Reli inaonekana kupita katikati ya mtaa ambao unataka na uchafu kando zake, ishara ya changamoto za usafi wa mazingira. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mimea, ikionyesha kuwa eneo hilo lina mazingira ya asili, lakini pia inakumbwa na changamoto za kijamii na kiuchumi.

Mtu akivuka mto mchafu wa maji ya mvua au maji taka huku akiwa amebeba mzigo mkubwa wa mkaa kichwani anaonekana. Eneo hilo inaonekana kuwa sehemu ya makazi duni ya nyumba za mabati na mazingira machafu yaliyojaa taka. Maji ya mto huo yamejaa uchafu, plastiki na matope yakionyesha changamoto za usafi wa mazingira.

Haya ni mazingira ya mtaa wa mabanda ambapo watu wanatumia mto mchafu kufanya shughuli mbalimbali kama kuosha nguo au mifuko ya plastiki. Mto umejaa takataka na uchafu unaoelea juu ya maji, unaoashiria kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira. Pembeni mwa mto kuna vibanda vya mabati vilivyojengwa kwa mpangilio wa ovyo na watu kadhaa wanaonekana kujishughulisha kando ya mto na wenye maeneo ya nyasi.

Hili ni jengo kubwa la mbao na mawe lililojengwa karibu na bwawa la maji mazingira yanayoashiria eneo la burudani au hoteli ya kitalii. Bwawa linareflect mandhari ya kijani na majengo yaliyo mbele yake na kuna daraja la mbao linalopita pembeni ya maji. Mandhari haya yamezungukwa na miti ya kijani, maua na vichaka vilivyotunza vyema ikitoa hisia ya utulivu wa mandhari ya kupendeza.

Hii ni sanamu ya kumbukumbu ya wapiganiaji uhuru wa Maumau iliyoko Kenya. Sanamu hii inaonyesha mwanamke akimpatia mwanaume silaha, ishara ya msaada wa wanawake kwa wapiganiaji wakati wa harakati za ukombozi dhidi ya ukoloni. Wote wamevaa mavazi ya wakati huo na mwanaume anaonekana akiwa amebeba bunduki. Sanamu imewekwa juu ya jukwaa la mawe pembeni mwa maandishi ya maelezo yanayoeleza mchango wa jeshi la Maumau.

Mwanaume anakusanya maji kwa kutumia bomba ndogo karibu na mfereji mchafu uliojaa taka karibu naye kuna mtungi ya plastiki ya rangi ya njano na chupa kubwa za maji zilizojaa. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na kuna hatari ya uchafuzi wa maji. Katika mandhari ya nyuma watu wengine wanaonekana wakihangaika na shughuli za kila siku. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi.

Huyu ni swara akitimuka mbio kwenye nyasi ndefu za savana. Mnyama huyu ana pembe ndefu zilizopinda na mwili mwembamba unaonyesha upesi wake. Mandhari ya asili ni ya kijani na ya kahawia ikionyesha mazingira ya porini. Swara huishi kwenye mbuga na ni sehemu muhimu ya mfumo wa ekolojia.

Mazingira ya msituni yenye miti mikubwa na mizizi iliyosambaa inapakana na mtiririko wa maji yanayoshuka juu ya miamba. Bomba la kijani limeelekezwa kutoka sehemu ya juu likiwa limeunganishwa kwa nguzo ya saruji na limepita karibu na shimo la mti mkubwa. Mwanga wa jua umepenyeza kupitia majani na kutengeneza miale ya mwanga iliyong'aa juu ya eneo la maji. Mawe makubwa yaliyofunika na alama na chuzi ya kijani yanaonekana karibu na mto huo.

...kubwa la taka lililofurika aina mbalimbali za uchafu linaonekana. Kuna milima ya taka iliyoundwa na takataka za plastiki, karatasi, nguo na mabaki mengine ya vitu yaliyotumika. Katika sehemu nyingine ya mbali ya jaa kuna mashine za ujenzi labda tingatinga zinazoonekana zikifanya kazi ya kusukuma au kupanga taka. Watu watatu wanaonekana wakitembea katikati ya taka hizo labda wakitafuta vitu vya kuokota au kurudisha.

Mandhari ya eneo la wazi labda shamba au eneo la ujenzi wenye udongo mwingi na hali isiyo safi linaonekana. Watu wawili wanaonekana wakifanya shughuli. Katika sehemu kati ya picha, mwanaume amesimama akimwaga maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa rangi ya njano. Anamwaga maji hayo chini karibu na eneo lililo na uchafu au matope. Maji yanaonekana yakimwagika kwa nguvu.

Eneo lililojaa uchafu na maji machafu yanayotiririka wazi mtaani yanaonekana. Kuna taka ngumu kama plastiki na mifuko iliyotupwa ovyo pamoja na udongo iliyochimbuliwa kando ya mtaro wa maji taka. Pia kuna mabomba ya sementi na rangi linaloonekana kwa mbali yakiashiria uwepo wa kazi ya ujenzi au matengenezo. Hali hii ni hatari kiafya na kimazingira kwani maji haya machafu yanaweza kusababisha milipuko ya magonjwa.

Hili ni eneo la makaazi duni lenye uchafu mwingi wa taka na maji chafu. Mazingira haya ni hatari kwa afya ya binadamu kutokana na uchafuzi wa mazingira. Wakaazi wanaishi karibu na mifereji ya maji machafu isiyo na mifumo bora ya maji taka. Ukosefu wa usafi wa huduma za kimsingi huongeza hatari ya magonjwa ya milipuko kama kipindupindu.

Mashine ya ujenzi ikiwa inainua bomba kubwa la maji au gesi lenye rangi ya bluu kwa kutumia mikanda ya kuinulia juu ya ardhi kavu yenye mchanga inaonekana. Fundi aliyevaa kofia ya usalama na fulana ya udongo anaendesha mashine hiyo.

Mwanamke aliyevaliya apron ya buluu na skafu kichwani, amesimama katika jiko la taasisi. Mbele yake kuna majiko makubwa ya chuma, yenye mfuniko, yanayotumika kupikia kwa wingi. Ukuta wanyuma umefunikwa na vigae vyeupe na sehemu ya chini ya jua inaonyesha kuwa linatumia kuni au makaa. Sehemu hii inaonekana kuwa ya kupikia chakula kwa idadi kubwa ya watu kama vile shule au hospitali.

Huu ni mkono wa mtu uliotumbukizwa kwenye ndoo nyeupe ukichota maji kutoka kwenye chemichemi asilia au chanzo cha maji kinachotiririka kutoka kwenye mwamba. Maji yanaonekana yakitiririka kutoka kwenye ukuta wa miamba uliofunikwa na mimea. Chini ya mwamba kuna ndoo nyeusi iliyowekwa kupokea maji na ndoo nyingine nyeupe iliyofungwa iko kando.

Watu wawili wakikusanya taka kando kando ya mto wanaonekana. Hili ni zoezi la usafi na uhifadhi wa mazingira linalosaidia kuzuia uchafuzi wa maji. Mazingira safi kando ya mito husaidia kuzuia magonjwa ya maji na kulinda viumbe hai vya majini. Hatua kama hii ni muhimu katika usimamizi wa raslimali za asili.

Mandhari ya asili yenye mimea mingi na bwawa dogo la maji inaonekana katika sehemu ya mbele na katikati ya picha, kuna bwawa lenye maji yenye rangi ya kahawia au tope likionyesha labda uchafu au udongo uliochanganyika. Kando ya bwawa, kuna sehemu yenye nyasi ndefu na vichaka. Nyuma ya bwawa kuna eneo kubwa lililofunikwa na miti mirefu na msitu ikionyesha mandhari ya kijani kibichi lenye mimea tele.

Hawa ni nyati wawili wakiwa wamezama ndani ya maji yenye matope labda wakipoa kutokana na joto au wakitafuta mimea majini. Nyati aliyembele anaonekana wazi akiwa na pembe zake kubwa zilizopinda. Nyati mwingine yuko nyuma yake na anonekana kidogo tu. Nyuma yao, kuna ardhi yenye mimea na labda njia ya udongo chini ya anga ya bluu yenye mawingu meupe.

Hawa ni wafanyi kazi wawili wa uchafu wa mazingira walio vaa sare za suti na vifaa vya kujikinga kama glavu nyekundu na buti za kijani wakiwa katika eneo la mtaa wa makazi. Wanasukuma toroli lililo jaa takataka chafu na zenye harufu mbaya ambazo huenda zilitolewa kwenye mtaro au utau usiosafishwa kwa muda mazingira yanaonyesha shughuli za watu wengine mtaani huku wengine waki wakitembea au wakifanya biashara.

Mtu mmoja akitembea kwenye mazingira duni yaliyojaa matope na taka karibu na nyumba za mabati anaonekana. Mtu huyu amebeba ndoo ya plastiki na mzigo mkubwa mgongoni. Mazingira haya yanaashiria changamoto za kiuchumi na kiafya kama vile ukosefu wa miundombinu bora ya makazi, mifumo mibovu ya maji na taka na hatari ya mlipuko wa ugonjwa kutokana na uchafu.

Hili ni kundi la ng'ombe waliokusanyika karibu na bomba la maji wakinywa maji. Eneo linaonekana kuwa la vijijini, likiwa na ardhi kavu na vichaka vya kijani nyuma. Bomba kubwa la plastiki linapeleka maji kwenye mabomba madogo ya chuma yanayotoa maji kwa mifugo. Ng'ombe wanaonekana kuwa katika hali ya utulivu huku wakinywa maji kwa zamu. Hii inaonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na usambazaji wa maji kwa ajili ya mifugo vijijini.

Haya ni mandhari ya wanyama pori ya kuvutia nchini Kenya labda katika hifadhi ya kitaifa ya Amboseli kutokana na uwepo wa maji na nyasi fupi. Kuna kundi la tembo ikiwemo tembo mzima na ndovu wake mdogo wakitembea kando ya barabara ya vumbi. Gari la watalii limeegeshwa karibu na tembo hao likionyesha kuwa watalii wanashuhudia tukio hilo. Anga ni bluu yenye mawingu meupe na kuna maeneo yenye maji yaliyochuwama upande wa kushoto.

Hili ni kundi la vijani waliova mavazi ya usalama wakiwa kwenye eneo la wazi la kijani. Wengine wamevaa barakoa na glovu wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti au usafi wa mazingira. Wanaonekana na tabasamu wakifurahi kushiriki katika shughuli ya uhifadhi wa mazingira. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la wazi lenye nyasi na miti michache likiwa mbali na jiji.

Huu ni mto uliotapakaa taka na watu wanaonekana wakifanya shughuli za usafishaji wa mazingira. Eneo hili linaonekana kuwa la makaazi ya watu likiwa na nyumba za kawaida pembezoni mwa mto.

Hii ni kazi ya uchimbaji inayofanyika katika eneo la mjini. Wafanyikazi wawili wapo ndani ya mtaro wakitekeleza kazi ya mitambo ya ardhini huku uchimbaji ukiwa unatumika kuondoa udongo. Mtu mwingine anasimama kando ya mtaro akisimamia kazi hiyo. Magari ya huduma na majengo ya makazi yanaonekana kwa nyuma yakionyesha kuwa kazi hii inaweza kuwa ya kuweka miundombinu kama bomba la maji.

Hii ni madhari ya mlima au eneo la miinuko lenye uboto wa kijami. Unaoendelea huku, anga likiwa na mawingu yanayo penya mwanga wajua. Kuna mchanganyiko wa vichaka, nyasi miti midogo iliyokuwa juu ya ardhi tambarare ya milima. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya hifadhi ya mazingira au mlima wa kiasili unaovutia watalii na wapenzi wa mandharii ya kiasii.

Watu wamevaa mavazi ya kazi yenye rangi ya kijani na mistari ya mwanga, wakifanya shughuli ya ukusanyaji au uchambuzi wa taka katika eneo la wazi la makazi. Wengi wamevaa glavu na buti za kuzuia uchafu. Kuna mifuko mikubwa ya plastic yenye taka mbalimbali ikiwa imelundikwa karibu nao. Mandhari inaonyesha vibanda vya bati na barabara ya mtaa, huku umeme ukiwa umekwa kupitia nguzo ya nyaya za juu.

Hili ni gari la usafiri wa umma aina ya matatu kutoka kundi la Molo Group, likiwa limeegeshwa kwenye kituo cha mabasi. Gari hili lina bango juu yake yanayoonyesha miji inayohudumiwa kama vile Eldoret, Kitale, Nakuru, Njoro, Elburgon na Molo. Abiria wanaonekana wakiwa ndani ya gari, huku wengine wakiwa nje wakijiandaa kupanda au kushuka.

Kituo cha magari ya usafiri wa uma kilicho na matatu yenye rangi angavu kuna maandishi makubwa ya fiesta kinaonekana. Watu wamekusanyika karibu na baadhi wakiwa wamevaa mavazi ya kazi ya barabarani huku wengine wanasubiri au kuingia kwenye gari ubao unaonyesha maeneo yanayo hudumiwa umewekwa mbele ya matatu nyuma kuna jengo la biashara na bango la saa linalo onyesha muda.

Basi ndogo la abiria lenye rangi ya machungwa likiwa limeegeshwa kando ya barabara inaonekana. Mlango wake wa mbele unaonekana wazi na kuna mapambo yenye maandishi yaliyobandikwa kwenye milango na madirisha labda yakionyesha njia au bei za nauli. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na matatu hio, wengine wakiongea, wengine wakisubiri kupanda, na wengine wakitembea kando ya barabara. Kuna nguzo fupi za njano na nyeusi zilizowekwa kando ya barabara zikionyesha eneo la kuegesha au kusimama kwa matatu.

Hii ni barabara kuu yenye magari ya usafiri wa umma na binafsi pamoja na daraja la waenda kwa miguu lililojengwa kuvuka barabara hii. Daraja lina rangi ya manjano na nyeusi na linatumiwa na watu kuvuka kwa usalama juu ya barabara enye magari mengi.

Watu wanasubiri au kuingia kwenye magari ya usafiri wa umma kando ya barabara yenye hali ya mvua. Baadhi ya watu wamevaa mavazi ya baridi na magari ya rangi mbali mbali yanaonekana ikiwa imeparkiwa . Eneo linaonekana kuwa la mjini na kuna mabango ya barabarani pamoja na mitaro ya maji pembeni.

Hili ni basi la kisasa la Citi hoppa next likiwa limeegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria limekamilisha safari. Basi hilo lina rangi nyeupe na kijani na lina namba ya usajili na namba ya njia mbele. Kuna watu wengi wanaotembea karibu na basi hilo na kando ya barabara ikiashiria shughuli nyingi za mjini.

Basi ndogo la abiria ambalo mara nyingi hujulikana kama matatu nchini kenya linaonekana. Basi hili lina rangi za kupendeza za machungwa, bluu na nyeupe na lina picha au michoro mbalimbali kwenye madirisha yake ya juu jambo la kawaida kwa matatu nchini kenya. Mwanaume mmoja amesimama karibu na mlango wa mbele wa basi labda akisubiri kupanda au akiongea na dereva. Nyuma ya basi kunaonekana majengo na bango kubwa la matangazo yakionyesha mazingira ya mji au barabara yenye shughuli.

Haya ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika jiji labda ya Nairobi kutokana na aina ya mabasi. Kuna mistari miwili ya mabasi makubwa yenye rangi ya manjano na ya kijani yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Huu ni mtindo wa mabasi yanayotumiwa kwa usafiri wa umma. Kuna watu wengi wakitembea kwenye barabara na kando ya mabasi wengine wakionekana wakipanda au kushuka.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi za magari na majengo marefu kando yake ikionyesha mazingira ya mjini. Kuna msongamano wa magari barabarani ukiwemo gari kubwa lenye trela nyeupe na nyekundu, magari madogo meupe na gari dogo la kubebab mizigo. Upande wa kushoto wa barabara kuna barabara ya waenda kwa miguu na uzio mrefu wa chuma . Zaidi ya uzio huo, kuna mimea, vichaka vichache vinavyoonekana.

Mabasi ya usafiri ya uma yakiwa yamesimama katika barabara ya katikati ya jiji yanaonekana. Kuna mtu aliyevaa fulana ya zambarau iliyoandikwa stage marshal akielekeza abiria na magari. Magari haya yana rangi tofauti na maandishi yanayoonyesha vituo vya kwenda kama vile Utawala Airways.

Gari la usafiri wa umma limeegeshwa katika kituo cha mjini likiwa limepambwa kwa rangi angavu za blue ,nyeupe na nyekundu. Baadhi ya abiria wanaingia na kutoka huku mmoja akionekana akielekea kulipanda. Nyuma ya matatu kuna mabango na matangazo na majengo ya kibiashara yakionyesha shughuli nyingi mjini. Muundo wa matatu unaonyesha ubinafsi wa kisasa wa magari ya uchukuzi.

Gari la uchukuzi la umma aina ya matatu katika jiji lenye shuguli nyingi lenye linaonekana, watu mbalimbali wanaonekana wakitembea au kusubiri usafiri kando ya barabara, gari hili lina maandishi ya Team Petition Prominent na limepambwa kwa rangi angavu, pembeni kuna mabango ya kuonyesha viwango vya nauli kwa vituo tofauti kama west lands na kikuyu.

Hili ni matatu la kisasa lenye rangi angavu na michoro ya kuvutia ikiendeshwa na SACCO ya KMO jijini Nairobi. Matatu hiyo imepambwa kwa rangi ya machungwa na maandishi makubwa kama Catalans ikiashiria ushawishi ya timu ya FC Barcelona. Abiria wanaingia ndani kupitia mlango wa pembeni huku wengine wakipita karibu na matatu hiyo.

Hii ni barabara yenye magari mbalimbali ya kisasa na ya kipekee. Kuna mwangaza wa taa za rangi ya manjano unaong’aa juu ya barabara, ukiashiria shughuli za kibiashara na usafiri wa magari. Katika upande wa kwanza wa barabara, magari yamepangwa vizuri huku baadhi yao yakionekana yakisogea kwa kasi. Mandhari ya mtaa huu inaonyesha miti mirefu ya kijani inayopamba barabara na kuongeza mvuto wa eneo hilo

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi za magari, pikipiki zikisafiri kwa mpangilio mzuri. Kuna daraja la waenda kwa miguu la rangi ya manjano linalosaidia watu kuvuka kwa usalama. Upande wa kushoto kuna miti na maua yakichangia mandhari ya kuvutia. Pande zote za barabara kuna njia za waenda kwa miguu zilizotengenezwa. Hii ni mfano mzuri wa miundombinu bora na usafiri mjini.

Hili ni eneo la usafiri wa umma jijini Nairobi. Kuna basi la kampuni ya city shuttle na abiria wakipanda. Pembeni kuna pikipiki iliyopakiwa na kibanda cha huduma cha kaunti ya Nairobi kinaonyesha matangazo ya wifi ya bure na huduma za kuchagi simu. Jiji linaonekana na majengo marefu nyuma, kuashiria eneo la katikati la jiji. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kila siku mijini.

Basi la umma ya kampuni ya City Hall linatumika kwa usafiri wa abiria mjini inaonekana. Basi hili lina rangi ya kijani na njano na nambari ya usajili imevukishwa barabarani katikati ya mji yenye inaonyesha nambari ya ruti linaloelekea Kawangware Congo. Kulingana na bango lililo kwenye dirisha la mbele.

Eneo lenye shughuli nyingi mjini, lina mabasi madogo majengo marefu na watu wakitembea. Kuna matatu mbili nyekundu zikionekana wazi moja ikiwa na maandishi Embassava Sacco . Mazingira yanaonyesha mzongamano wa magari na watu, jambo la kawaida katika mji mkubwa kama Nairobi.

Safu ya mabasi ya abiria yakiwa yameegeshwa barabarani mengi yakiwa na rangi angavu na miundo tofauti kuashiria shughuli za usafiri wa uma katika eneo lenye watu wengi inaonekana. Basi la mbele upande wa kushoto lina rangi ya bluu huku basi la katikati likiwa na rangi ya bluu ya kijani kibichi. Watu watatu wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na basi labda wakisubiri kupanda au kushuka.

Barabara pana yenye njia nyingi ikiwezekana barabara kuu chini ya anga la mawingi inaonekana. Upande wa kushoto wa barabara kuna lori jeupe lili

Hii ni safu ya bomba sita za maji zilizowekwa kwenye fremu ya chuma kila moja ikiwa na koki ya chuma inayo vaa. Baadhi ya bomba hizo zimeunganishwa na mipira ya plastiki iliyotumika kusafirisha maji huku mojawapo likionekana likitiririka maji. Miongoni mwa shaba na plastiki imetumika kuhakikisha usalama na udhibiti wa miunganisho ya mabomba.

Hili ni lori kubwa jeupe lililosheheni mizigo iliyofungwa kwenye mifuko mikubwa likiwa limesimama kando ya jengo la kisasa la biashara lililojengwa kwa vioo na paneli za aluminium . Mtu mmoja yupo juu ya lori hilo akishughulika kupanga mizigo hiyo huenda ni plastiki au karatasi zilizokusanywa kwa ajili ya kuchakata upya.

Huu ni mtaro wa maji machafu au mfereji ya maji ya mvua uliochimbwa kati ya barabara na majengo ya makazi. Maji yanayotiririka kwenye mtaro huu yanaonyesha umuhimu wa miundo mbinu ya usimamizi wa maji taka katika maeneo ya mii. Majengo ya makazi ya ghorofa yanaonekana upande wa kulia na kushoto kuonyesha ongezeko la maendeleo ya kazi.

Ni picha iliyopigwa kutoka juu na inaonyesha bwawa dogo la maji au kidibwi kilichozungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Maji katika bwawa yanaonekana kuwa na rangi ya bluu-kijani na ikionyesha usafi labda kina fulani. Kuna mimea mingi kama vile mwanzi au nyasi ndefu inayozunguka kingo za bwawa. Katikati ya bwawa kuna sehemu ndogo ya mimea inayoelea juu na maji ikiongeza utofauti wa rangi.

Huu ni mtaro wa maji machafu ukitiririka kando ya barabara ya vumbi katika mtaa wa makaazi. Maji haya yanaonekana kuwa ni taka kutoka kwa nyumba au biashara jirani yakiwa na uchafu wa plastiki. Hali hii inaweza kusababisha magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu au homa ya matumbo. Pia ni hatari kwa watoto wanaocheza karibu na mazingira hayo.

Eneo la ujenzi au maendeleo ambapo kazi ya kuchimba imefanyika linaonekana. Katika sehemu ya mbele na katkati ya picha kuna mashimo au mifereji mikubwa iliyochimbwa ardhini yenye udong na mawe. Udongo unaonekana kuwa kavu na wenye vumbi. Upande wa kulia wa picha kuna sehemu ya mashine kubwa ya ujenzi labda tingatinga au jiko ikiwa imesimama kando ya mfereji.

Hili ni bomba la maji liliozikwa ardhini likiwa limefunguliwa kutokana na uchimbaji na kuzungukwa na matope na maji chafu. Bomba hilo linaonekana kuwa ni kiungo cha maunganisho. Upande mmoja unaoashiria uwezekano wa kurekebisha au kuunganisha. Udongo unaoneka kuwa na unyevu mwingi na matope labda kutokana na uvujaji wa maji au mvua.

Huu ni bomba la kisasa la maji lililowekwa kwa njia ya sinki. Bomba hilo limetengenezwa kwa chuma cha pua, na maji yanatiririka kutoka kwenye mdomo wa bomba hilo. Maji hayo yanadondoka kwa mpangilio thabiti. Sehemu ya nyuma ina kipimo cha joto. Bomba hili linatumiwa katika jikoni au bafuni, likiwa ni sehemu ya vifaa vya kisasa vya nyumba

Haya ni mabomba makubwa ya plastiki ya rangi nyeusi na ya ndani ya bluu yaliyo pangwa kwa safu. Mabomba haya yakitumika kwa usambazaji wa maji safi. Mifumo ya maji taka au mifereji ya mvua kwenye miradi ya miundombinu ya maji. Yanaonekana kuwa ya kisasa yenye muundo wa kupishana, wa mikunjo kwa nje unaosaidia uimara dhidi ya shinikizo na uharibifu ardhini.